Chupa ndogo ya dawa ya mifugo, iliyofunikwa kwa umahiri na yenye maelekezo ya jinsi ya kuitumia. Chupa hii imetengenezwa kwa glasi, na kifuniko chake ni cha plastiki.

Watu watano katika mazingira ya shamba, wanne wao wakiwa jinsia 'ke' na mmoja akiwa jinsia 'me', wakiwa katika shughuli ya uvunaji wa kahawa na kuweka eneo ambalo lipo tayari kwa ajili ya kuiandaa kwa ajili ya mauzo.

Makasha kadhaa yaliyotengenezwa kwa mbao, yakiwa yamejazwa zao la nyanya, yakiwa tayari kwa usafirishaji kutoka maeneo ya shambani, kwenda kwa ajili ya uuzaji.

Mazingira shambani ambapo zao la ndizi aina ya marindi, zimelimwa kwa ustadi na kwa mfumo unaoeleweka, tayari kwa ajili ya mauzo na kwa ajili ya biashara.

Mazingira shambani ambapo mtu mwenye jinsia me akiwa amevalia kama mkulima, yuko akiwa katika shughuli ya kuvuna zao la nanasi kwa wingi kwaajili ya mauzo.

Mkusanyiko wa mimea aina ya migomba ambapo imezunguushia mafundo ya plastiki kwaajili ya kijikinga dhidi ya dhoruba na magonjwa mbalimbali.

Watu sita wa jinsia "me" wa rika tofauti, wakiwa katika shughuli za kilimo kuzunguka kitalu kilichoundwa kwa mimea ndani ya viriba vya plastiki, ndani ya ugo wa mbao.

Mashine mbili zenye rangi ya njano na mfanano wa mkono wa mwanadamu, zikiwa zinafanya kazi katika meza iliyoangikwa ndani ya kitalu nyumba kwenye mimea kadhaa ambayo inafanyiwa kazi.

Trekta maalumu lenye rangi ya bluu na nyekundu, likiwa katika shughuli ya kutifua shamba, katika harakati za kuliandaa kwa ajili ya kilimo.

Mazingira ya nje, ambapo kundi la watu wa jinsi atofauti na umri tofauti, wamezunguka kitalu cha miche ya miti iliyowekwa katika vifungashio vya plastiki nyeusi.

Banda kubwa lililotengenezwa kwa mabati na mbao, ambapo ndani yake kuna wingi wa mbogamboga aina ya chainizi, zilizopandwa kwa kutumia mfumo wa maji tu.

Mazingira ya shamba ambapo shughuli za kilimo cha nyanya zafanyika, eneo hili limeundwa kwa kutumia namna ya mbao za miti na kamba ambazo zinazoshikilia nyanya hizi.

Kiwanda cha usindikaji, ambapo wanaonekana watu kadhaa wa rika tofauti na jinsia tofauti, wakiwa wanahusika katika kusindika zao la nyanya.

Mazingira ya shamba ambapo zao la kahawa linaonekana na likilimwa kwa ustadi mzuri, na mtu mmoja wa jinsia ya Ke akionekana kuchuma zao hilo kwa ajili ya matumizi na kuuza.

Mazingira ya shamba ambapo kilimo cha umwagiliaji kinatumika. Mifumo makini sana ya umwagiliaji yanaonekana ambapo kuna bwawa pamoja na njia maalumu ya kupitisha maji pamoja na mimea.

Mazingira ya uwanda wazi ikionyesha uoto asilia ya miti ya aina na ya akasia na nyasi ikipakana na mlima wenye rangi ya kuvutia na mazingira mazuri.

Mazingira wazi ya eneo lenye maji yakizungukwa na milima na miti ya kuvutia yenye mandhari ya ukijani inayo onyesha mahali tulivu na wazi.

Pakiti yenye rangi ya kijani na bluu yenye nakshi ya majani ya mti wa mpapai, ikiwa na alama za tunda la mpapai zikiwa imetunza mbegu za mti huo tayari kwa ajili ya kuuzwa..

Mbegu tofauti za maua zilizowekwa ndani vikasha vya plastiki, zimeandikwa kwa ajili ya mauzo kwa ajili ya kilimo cha maua.